Meza ya mbao imepangwa kwa nadhifu madawa mbalimbali za jadi inazoendelezwa na doctor Mduba katika mazingira ya wazi. Chupa mzizi na unga wa dawa vinaonekana wazi. Vikiwa tayari kwa matumizi au maelezo kwa wateja.

Mwanamke ameshika mtoto mchanga kwa upendo mkononi mwake wakiwa wameketi kwenye kitanda cha hospitali ndani ya chumba chenye kuta za bulu akionyesha furaha na utulivu wa uzazi katika mazingira ya huduma ya afya.

Watu wawili wanapita karibu na mnyama aliyekufa aliyelala kwenye ardhi kavu na yenye mawe chini ya mti usio na majani. Hali inayoashiria ukame na changamoto za mazingira mangumu.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti la majano na ngao ya uso anacheza kwa upole na mtoto mchanga anayebebwa na mlezi wakati wa tukio la uhamishaji wa kijamii, ikionyesha kujali, upendo na huduma ya karibu kwa familia.

Mtu mmoja afanya kazi kwa makini kwenye meza ya maabara, akiwa amezungukwa na vifaa vya kisayansi, mirija ya majaribio na maelezo ya utafiti yalioandikwa, akiangazia juhudi ya kisayansi na uchunguzi wa kina.

Muuguzi anamhudumia mgonjwa kwa makini kwa kutibu mkono wake katika mazingira ya hospitali. Tukio linaloonyesha huruma na kujitolea katika utoaji wa huduma za afya.

Muuguzi anampatia mtoto mchanga chanjo huku akiwa ameshikiliwa kwa upendo na mtu mzima. Ndani ya kliniki yenye mwangaza mingi. Tukio linaonyesha huduma ya afya kwa upendo na uangalifu.

Mhudumu wa afya aliyevaa fulani ya njano, anamhudumia mtoto mchanga anayebebwa na mtu aliyevalia nguo ya madoadoa, wakati wa uchunguzi wa kiafya. Wakiashiria huduma ya karibu na yenye uangalizi kwa watoto.

Mgonjwa ameketi wima kwenye kitanda cha hospitali huku mgeni akipanga mashuka yenye rangi mbalimbali na vifaa vya matumizi karibu, wakionyesha hali ya utunzani na msaada wa karibu.

Mhudumu wa afya anajiandaa kuchanja kwa kutayarisha sindano katika mazingira ya nje huku watu kadhaa wakiwa kwenye mandhari ya nyuma wakisubiri huduma hiyo muhimu ya kinga ya afya.

Mhudumu wa afya ya meno anamhudumia mtoto aliyeketi kwenye mapaja ya mlezi wake, akitegeneza mazingira tulivu na ya faraja katika kliniki ya meno.

Daktari wa meno anafanya matibabu kwa mgonjwa kwa umakini huku msaidizi wake akisaidia kuwanga ili kuhakikisha kila hatua ya matibabu inafanyika kwa usahihi na uangalifu mkubwa.

Magari na mikokoteni ya abiria yanaendeshwa kwa atadhari kwenye barabara ya jiji iliyofurika maji. Huku mmoja ukiwa juu ya skuta akijaribu kupita kwenye maji yanayozidi kuoengezeka.

Chupa za chanjo ya surwa, matende na rubela MMR pamoja na sindano zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya tray ya kimatabibu. Kuonyesha maadalizi ya huduma ya chanjo inayolenga kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa ya hatari.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa kafika kliniki kubwa yenye nafasi ya kutosha. Viti vya meno vingi na mwangaza mkali unaotoa mazingira bora ya matibabu ya kisasa na faraja kwa wagonjwa.

Mtu anayeketi anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya katika tukio ya afya ya jamii lililofanyika nje, uku mazingira yakionyesha mpangilio mzuri na uhamasishaji wa huduma za kinga.

Mhudumu wa afya anachunguza sikio la mtu kwa kutumia kifaa maalum cha matibabu wakati wa uchunguzi wa kiafya, akihakikisha usikivu na hali ya sikio ikiwa salama kwa ajili ya afya bora ya magonjwa.

Mtoto anapokea chanjo kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa glavu. Tukio linaonyesha juhudi za kulinda afya ya watoto kupitia chanjo. Hii ni sehemu muhimu za huduma za kinga na usalama wa kiafya katika jamii.

Mhudumu wa afya aliyevaa glovu na kaoni majano nashikilia kwa upole mkono wa mgonjwa. Ikionyesha hali ya huruma na uangalizi kwa hali ya ngozi inayoonekana wazi katika mazingira ya matibabu yenye utu.

Mhudumu wa afya amebeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde. Amefunikwa kwa blanketi la bluu huku wote wakiwa wamevalia mavazi ya hospitali wakionyesha utunzaji na usalama wa hali ya juu katika mazingira ya uzazi.

Mtu mmoja anapokea chanjo kutoka kwa Mhudumu wa afya aleyevaa glavu huku kisanduku maalum cha kuhifadhia chanjo kikiwa karibu, kikionyesha hatua muhimu ya huduma ya afya ya kinga.

Kifurushi cha kila siku cha virutubisho kutoka planet three kinaonyesha vidonge mbali mbali na pakiti za virutubisho vikiwa vimepangwa karibu na glasi ya maji ikisisitiza umuhimu wa lishe kamili na afya bora kwa mtumiaji.

Chupa za dawa pamoja na sindano zimewekwa juu ya uso wa blue , zikiangazia vifaa vya chanjo ya homa ya manjano. Vikionyeza maandalizi ya kinga dhidi ya ugonjwa huo hatari.

Mhudumu wa afya anatayarisha sindano kwa umakini mkubwa, huenda kwa ajili ya chanjo huku watu wengine wakitazama kwa makini nyuma yake wakisubiri huduma muhimu kwa afya yao.

Mwanaume aliyevaa fulana ya udole ya majani anabeba mtungi wa plastiki wa bluu, akitembea kwa tabu ndani ya maji ya mafuriko yenye matope katika ya mtaa wa mji ulioadhirika.

Mtu anasaidiwa kuvuta mguu kwa uangalifu na mtu aliyevaa shati yenye maandishi survival the real life story ishaara ya msaada kwa kimwili na faraja ya kihisia katika safari ya uponaji uponyaji au umarishaji wa afya.

Mhudumu wa afya aliyevaa fulana yenye nembo maalum anampatia mtoto chanjo kwa uangalifu akionyesha juhudi za kuboresha afya ya jamii na kuzuia magonjwa hatari.

Mtu anamimina vidonge vya majano kutoka kwenye chupa hadi kwenye kiganja chake kilichofunguka. Ishara kwamba ako tayari kunywa dawa au virutubisho kwa ajili ya afya yake.

Kibuyu cheupe cha plastiki chenye label Giri sugu kimewekwa juu ya uso mwekundu kikidokeza kuwa ni bidhaa ya tiba asilia inayolenga kutibu au kupunguza dalili za giri kwa kutumia virutubisho vya miti shamba.

Wahudumu wawili wa afya wanawahudumia watoto wachanga waliolazwa na kufunikwa kwa mashuka yenye rangi mbalimbali hospitalini huku mtu wa tatu akitazama kwa makini pembeni.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya majano ananyunyizia dawa ya kuua wadudu kwenye mazao katika shamba la kijani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilichobebwa mgongoni akichukua tahathari kulinda afya na mazao.

Mhudumu wa afya anafanya kipimo cha damu kwa kudunga mgonjwa kidole katika mazingira ya clinic. Akichukua sampuli ndogo kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya kwa umakini na ustadi.

Mtaalumu wa afya anamtazama mgonjwa kwenye sikio kwa kumia kifaa maalumu cha otoscope wakati wa uchunguzi wa kiafya ili kuhakikisha hakuna tatizo lolote la kusikia.

Chupa mbili za chanjo ya MRR2 zimewekwa mbele ya kifungashio chao kilichoandikwa wazi zikionyesha dozi maalum kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa matatu hatari, surua, matumbwitumbwi na rubela. Tayari kwa matumizi katika kituo cha afya.

Mtaalamu wa maabara aliyevaa mavazi ya kujikinga, anashughulika sampuli za kisayansi kwa umakini akiwa katika ya vifaa vya kitaalamu ndani ya maabara yenye mwangaza mzuri na mazingira safi.

Chupa nyingi za Double Power King Graffiti zimesimama kwa mpangilio kwenye rafu ya duka zikiwa na rangi angavu na muundo wa kuvutia zikionyesha bidhaa yenye mvuto na nguvu sokoni.

Mhudumu wa afya anampima mtoto joto la mwili huku mtu mwingine akimfariji mtoto kwa upole ndani ya chumba chenye mapazia ya rangi angavu kinachotoa hali ya utulivu na uangalizi wa karibu.

Mhudumu wa afya ananchunguza sikio la mwanamke kwa makini wakati wa huduma ya afya ya kijamii. Akihakikisha uchunguzi wa mapema wa matatizo ya kuskia au kutoa matibabu yanayofaa kwa wakati.

Mtu mmoja amesimama na mikono yake juu katika shamba. Akiwa amezungukwa na kundi kubwa la wadudu wanaoruka wanaofanana na nyuki. Mwanga wa jua huangaza kupitia vipepeo vyao vidogo wakitokea mwonekano wa jabu lakini wa kutisha.

Chupa ya vidonge vya Prucan capsules inaonekana ikiwa na vidonge vyekundu vilivyosambaa mbele yake ikionyesha jinsi dawa za asili za miti shamba hupakiwa kwa matumizi rahisi na usalama wa watumiaji katika mazingira ya kiafya ya kisasa.

Chupa na boksi la dawa ya Azithromycin ya ladha ya cherry limewekwa label ya matumizi kwa maagizo ya daktari ikionyesha dawa ya kioevu inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali kwa usahihi wa kipimo.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa macho kwa kutumia tarubini ya streetlamp katika kliniki ya matibabu. Tukio linaloangazia umuhimu wa uangalizi wa afya wa macho, na utambuzi wa mapema kwa matatizo ya kuona.

Umakundi wa watu umekusanyika kuzunguka mabaki yaliyochomeka ya jengo akikagua adhari za moto mkubwa ulioteketeza sehemu ya mji huku hali ya mshangao na huzuni ikitawala.

Chungu cha udongo kinachotoa mvuke chenye michoro ya pamba ama ya pambo kimewekwa katikati ya vyombo vya asili vya jadi, kikionyesha utamaduni wa upishi wa kienyeji na ulizi ya sanaa ya vinyago.

Mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya buluu anahudumia mtu aliyelala chini wakati wa tukio la dharura lililotokea nje Huku watu wengine wakitazama kwa makini wakisubiri zaidi au mwongozo wa matibabu.

Mhudumu wa afya ya meno anakagua kwa makini mdomo wa mgonjwa akiwa amevaa glovu na koti jeupe ndani ya kliniki yenye mwangaza mzuri. Akihakikisha uchunguzi wa kina na usafi wa hali ya juu.

Banda la soko linaonyesha aina mbalimbali za mti shamba, mzizi na mitungi iliyojaa tiba asilia likitoa taswira ya matumizi ya tiba za kienyeji katika afya na ustawi wa jamii.

Muuzaji amesimama kwenye kibanda cha dawa asili. Vyupa vikiwa vimepangwa mezani. Kila kimoja kikiwa na tiba tofauti. Pembeni kukiwa na orodha iliyoandikwa kwa mkono ya matumizi na faida zake.

Kibuyu cheusi cha plastiki chenye label ya Balijama na muundo wa rangi nyekundu na bluu kinaonyesha bidhaa ya matumizi ya kila siku iliyoandaliwa kwa ufungashaji rasmi na wa kuvutia.

Ndani ya ambulensi kuna machera na vifaa vya matibabu ya dharura. Vyote vikiwa tayari kwa kutoa huduma za haraka kwa wagonjwa wanaohitajii msaada wa haraka.

Mtu amesimama nje ya nyumba cha kawaida yenye mlango wa chuma ikizungukwa na majani mengi na ukuta mfupi ambao pembeni katika mazingira tulivu ya kijani.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya kuua wadudu au kusafisha mazingira kwa kutumia mashine ya moshi nje ya jengo. Akichukua hatua za kudhibiti maambukizi au wadudu hatari.

Wakaazi wa eneo kame la vijijini wanakusanya maji kutoka kwenye njengo ndogo la blue , na jeupe lilioandikwa kama kituo cha maji cha jamii, chanzo muhimu cha maji safi kwa matumizi ya kila siku.

Kibanda rahisi cha kijijini kimejengwa juu ya ardhi kavu kikiwa karibu na miti michache iliyotawanyika na container la maji la majano. Kikionyesha hali ya maisha ya maeneo ya mashambani yenye raslimali chache.

Mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya mwangaza mkubwa, anampatia mtu chanjo, huku watu wengine wakiwa wamesimama msitari kwa utulivu nyuma yake wakisubiri huduma wakionyesha ushirikiano katika kampeni ya afya ya jamii.

Wataalumu wawili wa afya waliovaa ma koti meupe ya maabara wanazungumza na mtu aliyeketi katika mazingira ya kliniki wakionekana kujadiliana kuhusu utaratibu za matibabu au kutoa maelezo ya uchunguzi wa kiafya.

Watu wanapita kwa taabu kwenye njia ya ndogo iliyonjaa maji ya mafuriko hadi magotini, wakiwa wamezugukwa na mimea iliyoloa na mabaki yalisambaa kila mahali. Hali inaonyesha athari kubwa za mvua kali na changamoto za mazingira baada ya maafa.

Wahudumu wa afya waliovaa makoti ya bluu wanampima joto la mwili mtu mmoja aliyeketi ndani ya hema la nje. Hatua muhimu ya uchunguzi wa kiafya inaofanyika katika mazingira ya wazi kwa ajili ya huduma ya haraka na ufuatiliaji wa afya ya jamii.

Kundi la nzige linavamia na kula kwa kasi majani ya mahindi, ikiwa tishia kubwa kwa afya ya mazao na mavuno ya kilimo. Hali inayoweza kusababisha hasara kubwa kwa wakulima na uhaba wa chakula.

Timu ya upasuaji inafanya kazi kwa umakini mkubwa chini ya mwanga mkali katika cha upasuaji kilichosafi kabisa. Wakiwa wamezungukwa na vifaa vyoonesha afya vya kitabibu.

Watu waliovaa barakoa wakiwemo maafisa waliovaa sare. Wanakusanyika wakiwa na hati mkononi na mabegi yaliyosambazwa katika tukio lililoandaliwa vizuri la nje.

Mlinzi aliyevaa sare ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia cha plastiki cha blue , akisisitiza umuhimu wa usafi kazini na kuonyesha mfano mzuri wa kuzingatia afya na tahadhari mahali pa kazi.

Chupa ya kirutubisho cha lishe cha doctor's recipes iron plus kilichonjaa madini ya chuma ya vitamini muhimu imewekwa mbele ya usuli wa rangi tulivu ikisisitiza umuhimu wa virutumbisho kwa afya bora.

wahudumu wawili wa afya ya meno wanahudumia mgonjwa katika mazingira ya kliniki huku mmoja wao akiiniua kidole gumba kuashiria mafanikio ya matibabu au kutoa faraja kwa mgonjwa wakionyesha huduma yenye upendo na waridi

Mgonjwa aliyejeruhiwa kichwa na mkono, akiwa amefungwa bandeji, amelala kitandani ya hospitalini akiwa amezingirwa na vifaa vya matibabu na vifaa muhimu akipata uangalizi na huduma za afya zinazohitajika kwa uponaji.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anatayarisha sindano ya chanjo wakati wa tukio na chanjo ya umma lililojaa na watu, akisisitiza umuhimu wa kinga ya afya kwa jamii.

Mtaalamu wa meno aliyevaa mavazi ya kujikinga anachunguza mdomo wa mgonjwa wake kwa ukaguzi wa kawaida. Akihakikisha afya bora ya kinywa na meno kwa kutumia kifaa cha kisasa na uangalifu wa kitabibu.

Wafanyakazi wawili wa afya wanahudumia watoto wachanga waliowekwa kwenye mashine maalum za incubator ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi wa watoto wachanga, wakihakikisha joto, hewa na usalama wa kila mtoto.

Mtu anasafisha nje ya jengo lililopambwa na michoro ya rangi zinazohamashisha unawaji mikono na unywaji wa maji safi. Jambo linaloonyesha juhudi za kuimarisha afya ya jamii na usafi wa mazingira.

Mwanafunzi aliyevaa sare ya blue anasoma kwa sauti kutoka kwenye kitabu darasani, huku walimu na wanafunzi wenzake wakimsikiliza kwa makini, na ubaoni kuna somo la hesabu, ikielezea kuhusu kuongeza tarakimu tatu.

Hii ni lebo kutoka Ahasaka Medical Group Inaonyesha maelekezo ya matumizi pamoja na mawasiliano ikitoa taarifa muhimu kwa watumiaji wanaotafuta matibabu badala ya asili.

Mtu aliyeketi ndani ya chumba cha hospitali anambeba kwa upole mtoto mchanga aliyozongwa ndani ya blanketi jeupe akionyesha hali ya utulivu, upendo na uangalizi wa karibu kwa maisha mpya.

Watu wawili waliovaa mavazi kamili ya kujikinga wanashughulikia kwa uangalifu container jekundu lenye alama ya hatari ndani ya kituo cha viwandani wakizingatia usalama wa hali ya juu.

Vifurushi sita vya virutubisho vya lishe vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kile kimoja kikiwa na rangi angavu na kikilengwa kutatua mahitaji tofauti ya afya na ustawi wa mwili.

Mhdumu aliyevalia barakoa anamsaidia kwa upole mtu anayeonekana kuwa na msongo wa mawazo. Akiwa ameketi kwenye kochi ndani ya chumba tulivu. Hali inaonyesha huruma na msaada wa kihisia katika mazingira ya utilivu na faraga.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga anatumia kifaa cha kunyanyuzia mgongoni kunyunyuzia dawa kwenye mazao yaliyoko kwenye shamba la kijani. Akitekeleza hatua za kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa kwa usalama na ufanisi.

Moto mkubwa unateketeza jengo zima, huku mioto ya rangi ya machungwa ikiwaka kwa nguvu, na moshi mzito ukipanda angani, wakati waokoaji wakijitaidi kudhibiti hali hiyo ya dharura.

Kituo cha munda cha afya kinaonyesha wagonjwa wakipumzika kwenye vitanda vilivyopangwa kwa mpangilio huku wahudumu wa afya wakihudumu wakihama kutoka mgonjwa mmoja hadi mwingine kwa uangalifu.

Mtu aliyevaa sare ya kijani anasafisha mikono yake kwa kutumia kisafishi kusafisha mkono karibu na mabasini mawili ya nje. Akionyesha juhudi za kudumuisha usafi na kuzuia maambukizi katika mazingira ya umma.

Watu waliovaa barakoa wamesimama kando ya marundo makubwa ya masanduku ya misaada yaliyoandikwa Korwa yanayoungwa mkono na UNICEF ndani ya ghala lililoandaliwa kwa usambazaji.

Mhudumu wa afya ya meno, aliyevalia sare ya blue , anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalumu, katika kliniki safi, na iliyo na vifaa kamili, akihakikisha matibabu bora ya kinywa kwa waridi na uangalifu.

Tank kubwa ya maji iliyoinuliwa inatawala juu ya uwanja mpana uliojaa mahema ikiashiria makaazi ya muda au kambi la msaada wa kibinadamu ambapo maji safi yanahitajika kwa huduma za msingi za wakazi wa eneo hilo.

Chupa yenye lebo MMR Vaccine iko karibu na sindano ikiangazia juhudi za chanjo didhi ya surua, matumbwi tumbwi na rubella kama sehemu muhimu ya kulinda afya ya jamii kupitia kinga ya mapema.

Mti mmoja pekee unasimama kwa ujasiri katika mazingira kavu na yenye mawe. Ukionyesha ustahimilivu chini ya anga angafu ilikobwa na mawingu madogo. Ukitoa picha uzuri wa asili na nguvu ya maisha ata katika hali ngumu.

Wadaktari watatu wapasuaji wanafanya operation chini ya mwanga mkali wa chumba cha upasuaji, wakiwa makini na wenye makini mkubwa, wakihakikisha kila hatua inatekelezwa kwa ustadi, na usalama wa mgonjwa.

Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na maji ya mafuriko, ikifunika kwa sehemu baadhi ya majengo. Hali inayoashiria mafuriko makubwa yaliyosababisha uharibifu na hatari kwa wakazi wa eneo hilo.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo kwa uangalifu huku wanajamiii wakiangalia kwa umakini zoezi hilo la chanjo. Wakionesha uhamashishaji na ushirikiano katika kulinda afya ya watoto wao.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga wamesimama karibu na gari lililoandikwa 'The Water Project', wakionyesha juhudi za kuhakikisha jamii zinapata maji safi na salama kwa matumizi ya kila siku.

Wataalamu wawili wa meno wanashirikiana kuhudumia mgonjwa wake wa matibabu ya meno. Wakiwa wamezungukwa na vifaa mbalimbali vya kliniki wakihakikisha huduma bora na usalama wa mgonjwa.

Mtu aliyevaa hoodie , ananyunyizia dawa kwenye mimea katika shamba lenye kijani kibichi kwa kutumia kifaa cha mgongoni akionyesha kazi ya kilimo kwa vitendo na kujitolea kwa mkulima.

Chupa ya chanjo ya MMR ya dozi moja ikiwa kando ya sindano na pamba laini. Ikiwa tayari kwa ajili ya chanjo ya kinga dhidi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe anampatia dawa mtoto mchanga aliyezogwa kwenye blanketi akiwa mkononi mwa mlezi aliyavaa koti ya waridi, akionyesha huduma ya huruma na uangalifu kwa afya ya watoto wachaga.

Mhudumu wa afya anampa dawa mtoto mchanga kwa uangalifu huku akiwa amebebwa na mtu mzima aliyevaa mavazi ya kawaida katika mazingira ya utulivu na matunzo.

Chupa iliyofungwa yenye lembo zaphania life herbal clinic detox imesimama wima ikionyesha bidhaa ya kiafya ya asili inayondokeza matumizi ya kusafisha mwili na kuimarisha afya kwa njia mbadala.

Watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko iliyofika magotini katika mtaa wa makazi uliokumbwa na mafuriko makubwa kutokana na mvua nzito zinazoendelea kunyesha.

Mtu anayeonyesha jinsi ya kutumia pedi wakati wa somo la afya ya uzazi huku ubao wa chaki ukiwa na mchoro yake anatumia na maswali ya hesabu nyuma yake. Ikiashiria ujumuishaji wa mada mbalimbali darasani.

Mhudumu wa afya anampatia chanjo mtu aliyeketi nje huku vifaa vya kutupa taka za kitabibu vikiwa karibu kuhakikisha usafi na usalama wa kiafya wakati wa zoezi hilo.

Watu wanasimama kandokandoo wakitazama eneo lenye matope na mabaki mengi lilioharibiwa vibaya na mafuriko au maporomoko ya ardhi. yakionyesha adhari kubwa ya majanga asili katika jamii.

Kisanduku cha vidonge vya ferolax B12 kinaonekana. Dawa hii hutumiwa kuongoza kuongeza uzalishaji wa chembe nyekundu za damu na kupunguza uchovu hasa kwa watu wanaokumbwa na upungufu wa damu au uchovu wa mara kwa mara kutokana na ukosefu wa virutumbisho muhimu kama vile vitamin B12 na chuma.

Mhudumu wa afya anamsaidia mlezi aliye na mtoto mchanga wakati wa ziara ya kliniki. Akiangazia huduma ya karibu ufuatiliaji wa afya ya mama na mtoto katika jamii.

Mhudumu wa afya kwa uangalifu anamchunguza mtoto mchanga juuya meza ya kitabibu, huku mtu mzima mwingine akiwa karibu akimshikiria mtoto kwa upole ili kutoa msaada ya faraja wakati wa uchunguzi huo.

Mkono uliovaa glavu unashikilia chupa ya chanjo ya MMR pamoja na sindano ukionyesha juhudi muhimu za chanjo dhidi ya surua, matende na rubela kwa ajili ya kulinda afya jamii.

Mti wenye ustahimilivu unasimama pekee katika jangua lenye mawe na jua chini ya angaa ya buluu angavu, ikionyesha nguvu ya maisha katikati ya mazingira mangumu.

Mtu anamshika kwa upole mtoto mchanga aliyezungushwa blanketi laini la rangi ya waridi. Akiwa ndani ya chumba chenye kuta za bluu ,na mwanga wa asili ,ukipenya kupitia dirisha lenye pazia .Hali ikonyesha utulivu na upendo.

Mtoto mmoja ameketi kwa utulivu huku akipokea sindano ya chanjo akiwa amevaa vazi la kitenge lenye rangi angavu katika mazingira ya huduma ya afya.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga anampa mgonjwa aliyeketi sindano ndani ya chumba cha huduma ya afya. Akionyesha uangalifu na umakini katika mazingira salama ya kimatibabu.

Ushauriano ya kitabibu unaendelea mezani huku huku dawa mbali mbali zikiwa zimepangwa pembeni, na chache za kiafya zikininganingia kutani nyuma, zikaonyesha mazingira ya huduma ya afya yenye weledi na uangalifu kwa mgonjwa.

Magari yanapita kwa taabu kwenye barabara ya mtaa wa jiji, iliyofurika vibaya, yakipambana na maji yanayoongezeka kwa kasi na kuathiri usafiri wa kawaida.

Mwanafunzi darasani ,inaonyesha kwa fahali mapango ya kielimu yaliyotayarisha huku mwalimu wao akiwasiliana nao kwa ukaribu, akiwahimiza kushiriki na kuwaeleza maarifa waliojifunza.

Mtu mmoja amesimama kando ya madumu kadhaa ya plastiki huku wengine wakisubiri kwa utulivu nyuma yake. Hali inaoyowashilia eneo la kusanyia maji ya jamii . Ambapo wakazi hukusanyika kupata huduma muhimu ya maji safi.

Watu wanatembea kwa taabu kwenye barabara iliyofurika maji, huku lori lililopinduka likiziba njia, hali inayoonyesha vurugu na adhari kubwa za hali mbaya ya hewa.

mtu aliyevalia mavazi kamili ya kujikinga ananyunyuzia dawa ya kuua vidudu jikoni ili kuhakikisha usafi na usalama wa mazingira ya kujikinga akichukua taadhari zote dhidi ya maambukizi na uchafu

Mchanganyiko wa mmea ,mzizi ,na mitishamba iliyokushwa umewekwa juu ya kitambaa chenye rangi ya ngavu kando ya lami ya matofali, ikiashiria matumizi ya jadi au mauzo dawa ya asili.

Kikundi kikubwa cha watu wazima na watoto walio vaa barakoa wameketi nje wakinyanyua mikono yao kwa pamoja katika mkutano wakionyesha ushirikiano, ushikamano, hali ya kushiriki katika maswala ya maendeleo ya jamii yao.

Mtu anapiga magoti akijaza mtungi wa manjano kwa maji kutoka kwenye bomba, huku nguo zikiwa zimetundikwa nyuma yake, zikipepea hewani, kuonyesha shughuli za kila siku katika mazingira ya nyumbani.

Saduku mbalimbali za dawa kama alfanox, supanox, abenox, benox, zimepangwa kwa mpangilio kwa mpangilio nzuri juu ya uzuri wa rangi za zambara na nyeupe zikionyesha aina tofauti za matibabu zinazopatikana kwa matumizi za kiafya.

Mtoto mchanga amelala kitandani kwa utulivu, huku muuguzi akimhudumia kwa upendo na uangalifu, akihakikisha anapata joto, usafi, na uangalizi wa karibu katika saa zake za mwanzo za maisha.

Chupa ndogo ililoandikwa chanjo ya MMR inashikiliwa kwa uangalifu huku muuguzi akiivuta maji maji ya chanjo hiyo kwa sindano akijiandaa kutoa kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela..

Nyumba imebomoka vibaya, kuta zake zikiwa zimeporomoka, huku mtoto mdogo amesimama pembeni, akiwa na huzuni usoni, akitazama kimya kimya, uharibifu uliotokea kwenye makazi yao.

Abiria waliowasili kwa mashua wako tayari kushuka wakijiandaa kuondoka kwa utaratibu baada ya safari ya majini, kila mmoja akiwa na mzigo yake wakiwa karibu kufika kwenye hatima yao salama.

Pikipiki inasukumwa kwa juhudi na mtu mmoja, huku dereva wake, naye akisukuma kutoka upande wa pili, akijaribu kuikokoa kutoka kwenye mafuriko yanayotiririka kwa kasi barabarani.

Mtu anashikilia chupa mbili za dawa mkononi. Huku akivuta kwa sindano kioevu kutoka kwenye moja ya chupa hizo kwa makini, akijianda kwa matumizi ya kimatibabu.

Kidonge cha vitamin D hutumiwa kuimarisha mifupa, meno na kinga ya mwili hasa kwa watu wanaopata mwanga wa jua kidogo. Kikisaidia kuzuia magonjwa kama upungufu wa calcium na rickets .

Mwanamke mzee anaketi kwa utulivu hospitalini huku muuguzi akimchoma sindano kwa uangalifu, akihakikisha anapata tiba anayohitaji ili aweze kupata nafuu na kurejea nyumbani akiwa na afya njema.

Mgonjwa ameketi kwa utulivu akiwa amevaa shati lililoinuliwa mbega huku muuguzi akimchoma sindano kwa uangalifu kwenye mbega akihakikisha anapata tiba kwa usahihi na usalama.

Watu wanapojitahidi kutupa taka kwa njia sahihi wanasaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu wa hewa na maji na kuzuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu katika jamii.

Mwanamke huyu amevaa barakoa usoni kwa taadhari huku mikononi mwake amebeba barakoa nyingine, akionekana kuwa tayari kujilinda na kuwasaidia wengine dhidi ya maambukizi katika mazingira ya uma.

Chupa iliyokuwa na vidonge vyekundu imelala chini ikiwa wazi huku vidonge hivyo vikiwa vimetawanyika pembeni yake mezani. Likionekana kuanguka kutoka kwenye chupa hiyo kwa bahati mbaya.